Hili ni trekta la kulimia shamba. Trekta hili huwa na dereva wake spesheli na pia huwa na matairi makubwa ili kuwezesha kulainisha shamba na kupata urahisi wakati wakupanda mbegu.

Hii ni kilimo ya viwanda, ya maua ya waridi. Maua haya yana rangi tofauti, kama vile nyeupe, manjano, nyekundu, na rangi ya machungwa. Pia wafanyikazi wamevalia sare yao, ya nyeupe na kijani kibichi.

Huu ni mfano wa, kilimo cha viwanda ambao wanalea kuku. Kuku hizi ni aina za kuku za nyama. Kuku hupewa chakula na badaye kuchinjwa na kuuzwa sehemu tofauti tofauti.

Hiki ni kililmo cha kiwanda cha kusaidia kukuza uyoga. Uyoga hizi zimemea vizuri na pia zimesaidiwa na taa hii ya stima kuipatia mwangaza na joto.

Hiki ni kilimo cha viwanda. Kwenye shamba hili kumepandwa mboga inayojulikana kama kabeji. Kabeji hii inapokomaa huvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Huu ni mfano wa ukulima wa viwanda wa pilipilihoho, wafanyikazi hawa wamevalia kinga mkononi huku wakikagua pilipilihoho hizi na kuzipanga kwa sanduku la kadibodi.

Huu ni mradi wa kumwagilia mimea maji kupitia mabomba ili kuwezesha mimea kupata maji na kusaidia pia mimea yanayomea yasinyauke.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji, lipo na bomba na mifereji ili kuwezesha shamba hili la mboga, lipate maji kwa utaratibu na usawasawa ili lisinyauke.